Tiba ya kisasa ni mfumo wa matibabu unaotegemea sayansi, utafiti na teknolojia ya kisasa katika kutibu na kuzuia magonjwa. Madaktari wa tiba ya kisasa hutumia vipimo kama mionzi.

Afya ya umma ni juhudi za pamoja za jamii kuzuia magonjwa na kuboresha afya ya watu wote. Inahusisha sera , elimu na huduma zinazo lenga kulinda afya ya watu kwa ujumla.